Dawa hizi inafahamika kama ngiri sugu. Inayotumika kutibu ugonjwa wa Hernia, imewekwa kwenye chupa ya plastiki yenye kifuniko cheupe . Chupa yenyewe imezingirwa kwa karatasi ya kijani kibichi.

Boksi hili ni la rangi nyeupe, manjano na samawati, lina maandishi katika rangi samawati yanayoashiria kwamba boksi hili limebeba chanjo ya yellow fever isitoshe inastahili kuwekwa mbali na watoto.

Boxi hili ni la dawa aina ya Risperdal. Dawa zenyewe ni za tembe na tembe hizi ni za rangi ya kijani kibichi na zimewekwa juu ya meza fulani.

Kuna boksi tatu zilizo na maandishi ya rangi nyeusi na nyekundu. Maandishi haya yanaashiria kwamba ni boksi za dawa ya aina ya azithromycin ambazo ni za tembe. Dawa hizo zimewekwa mbele ya boksi hizi.

Mkulima huyu amevaa gwanda la manjano, galvu ya samawati, viatu vyeusi na amejifuma uso wake mzima. Mgongoni amebeba kibuyu cheupe na cha kijani kimbichi kinachotumika kupulizia mimea ya kijani kimbichi.

Mhudumu huyu aliyevaa vazi la manjano na barakoa ya samawati na pia barakoa ya glasi, anampa mtoto chanjo ya mdomo, huyu amebebwa na mama yake pia aliyevalia barakoa.

Chupa hii ni ya plastiki. Ina kifuniko cha kijani kibichi. Imepachikwa karatasi yenye maandishi kwamba dawa yenyewe ilitengenezwa na daktari Abdela na ni dawa ya kutibu virusi vya Corona.

Umati huu wa watu umekusanyika katika sehemu ambayo ajali mbaya imefanyika, ajali enyewe inahusisha lori lililokuwa limebeba mafuta ya petroli na basi.

Watu wawili ambao ni mwanamke na mwanaume wamesimama ili kupigwa picha kando ya choo ambayo imepakwa rangi ya samawati na kuezekwa kwa mabati. Nyuma yao kuna gari jeupe na pia kuna baadhi ya watu wanaoonekana kwa umbali.

Wanaume wawili wamevaa surupwenye nyeupe glavu ya kijani kibichi na ya manjano. Mmoja wao amebeba mtungi wa samawati na kifuniko cheusi mgongoni na anaonekana kupuliza dawa katika chumba hiki.

Mikono miwili inaonekana. Moja umeshika chupa ha plastiki kisha mwengine unapokea tembe zinazotolewa kwenye chupa hii. Tembe zenyewe ni za manjano.

Kuna mgonjwa ambaye ameegemeza mgongo wake kwenye kiti cha kijani kibichi, amevalia miwani ya udhurungi na kuna nesi aliyesimama kando yake na amevalia barakoa na mavazi ya samawati.

Watu wawili waliovalia barakoa, mwanamme na mwanamke wanaonekana kunawa mikono yao kwa maji. Kuna wengine wawili ambao wamepanga foleni kusubiri zamu yao. Mbele yao kuna duka la ajenti wa copia.

Chupa hii ni ya plastiki na niya kijani kibichi, ina kifuniko cha kijani kibichi. Ni chupa ya dawa ambayo ina tembe mia moja. Ina karatasi yenye maandishi ya rangi mbalimbali kama vile, kijani kibichi, nyeupe na nyekundu na manjano.

Boksi hili ni la dawa aina ya Azithromycin. Dawa hizi ziko katika mfumo wa tembe na huwa ni tembe hamsini katika boksi hili. Tembe zenyewe ni za manjano.

Hili ni duka la kuuzia maji, duka hili ni mradi wa maji ujulikanao kama boya, kuta zake zimepakwa rangi ya samawati. Watu wawili wanaonekana na vibuyu vingi mbele ya duka hili wakichota maji. Kando ya duka hili kuna jengo la M-pesa.

Chupa hii ya plastiki ina kifuniko chekundu. Chupa yenyewe imeandikwa kwamba ni ya Iron, dawa zinazosaidia kupunguza uchovu na pia kusaidia katika kutengeneza dam mwilini.

Daktari amesimama anamdunga mgonjwa aliyeketi chanjo begani, daktari amevalia barakoa yenye rangi ya samawati ilhali mgonjwa amevalia kofia na barakoa yenye rangi si...

Ni wakati wa mafuriko, na gari aina la trela limeanguka barabarani kwa kusombwa na maji ya mafuriko, wananchi wanalitazama kwa umbali na pia nao wananchi wanavuka sehemu hiyo ya barabara iliyofurika, kuna gari lingine ambalo ni lori la rangi ya manjano pia limesombwa na maji.

Ni zahanatini katika sehemu pako na wake wajawazito hujifungua watoto. Mama aliyekua mja mzito amejaliwa watoto ambao ni mapacha, watoto hao wamefunikwa ndani ya leso, na manesi wawili wanaonekana kuwahudumia watoto hawa, manesi wamefurahia kwani wamefaulu katika kazi yao ya uuguzi.

Hapa ni hospitalini, hasa chumba cha watoto, ambao walizaliwa kabla ya wakati wao kufika au wale waliozaliwa na uzito mchache. Nesi anapima mtoto joto kwa kutumia vifaa vya matibabu.

Ni shuleni ndani ya darasa la shule ya msingi, wanafunzi wameketi dawatini huku mwalimu amesimama, wanafunzi wamebeba karatasi zilizochorwa picha mbalimbali na mwalimu anawafunza kuhusu picha hizo.

Ni hospitalini, mama amembeba mtoto wake na ameketi kwenye kiti, daktari anampanguza mtoto mkono akijitayarisha kumdunga chanjo kwa kutumia sindani, mama mtoto amevaaa barakoa nyeupe, naye daktari amevaa nguo nyeupe

Mto huu hauna daraja, hivyo inawasababishia kwamba wananchi kuweza kuvukishwa na wananchi wengine. Wale ambao wanavukishwa inawalazimu kupanda kwenye migongo ya wanachi wengine ili waweze kuvukishwa kwenye mto huu. Na wanaowavukisha inawalazimu kutembea ndani ya maji yenyewe hadi ng'ambo nyingine.

Mgonjwa huyu ambaye ni mwanamke anapokea chanjo, na chanjo yenyewe inadungwa kwa bega, anayemdunga ni muuguzi ambaye anatumia sindano kuingiza chanjo hiyo kwa mwili. Chanjo huzuia uambukizaji wa magonjwa kwa wananchi.

Ni hospitalini, mgonjwa napimwa ugonjwa wa pressure kwa kuwekewa kifaa mkononi na huku nurse ni wawili, ambaye nurse wote wanaangalia kwenye kifaa hicho ili kusoma kiwango cha ugonjwa huo wa pressure wa mgonjwa. Nurse wamevalia barakoa ya samawati.

Madaktari wawili wa ng'ombe wanamhudumia ng'ombe huyu ambaye ni wa rangi ya hudhurungi kwa kumwekea chanjo inayowekwa kupitia mapua yake, huku mmoja amemshika pembe ili asisumbue wakati anapopokezwa chanjo hii itakayo mkinga dhidi ya maradhi.

Ni hospitalini sehemu ya kutibiwa na kuchunguzwa meno, na nesi ambaye amevalia barakoa kisha amevalia mashine kwenye macho yake na ana kifaa kile cha kumulika kinywa cha mgonjwa huku akichunguza tatizo kwenye meno yake na kinywa chake kwa jumla.

Ni sehemu inayokubwa na kiangazi kikali, ambacho kimesababisha vifo vya mifugo, mfano kuna ng'ombe aliyeaga kiatambo, na sasa, hivi sasa amebaki mifupa mikavu, amelala sakafuni au ardhini ambapo kunaonyesha kwamba kuna ukame.

Moto unateketeza kichaka, miti inachomeka na hata pia majani mengine yanateketezwa kwa moto. Kuna moshi mkubwa mweusi ambao unazuka ukielekea hewani ilhali moto nao unateketeza ardhi.

Kuna box tatu za chanjo ya maradhi kama vile measles rubella na box hizi ni za karatasi. Zinaonyesha tu majina ya chanjo hizi na kile ambacho chanzo hizi huepusha wagonjwa kwayo.

Daktari anampa mtoto chanjo ya mdomoni, mtoto mwenyewe amebebewa na mamake aliyevalia barakoa nyeusi, mama mwenyewe ameketi, ilhali daktari amesimama kwa kuchuchuma. Daktari amejifunika macho na uso wote na manesi wanapiga picha.

Ni kwenye kampuni yakupakia dawa kwenye boksi, kuna mhudumu ambaye amevalia barakoa amejitanda nywele yake, kisha mhudumu huyu anapakia dawa kwenye boksi kabla yakuuzwa katika hospitali au sokoni.

Ni hosipitalini, katika chumba cha oparesheni, mgonjwa amelazwa kitandani na wauguzi wamesimama kando yake. Wauguzi wamevalia barakoa na wametanda nywele yao kwa vitambaa na wanatumia mashine katika oparesheni yenyewe.

Ni katika mtaa duni nchini, na wanawake wawili wamesimama. Mwingine amejiekea leso begani na mwingine anatembea na kipaza sauti kwa minajili ya matangazo kwa umma. Majengo kando yao yamechakaa na kubomoka.

Dawa za kienyeji zimepakiwa kwenye chupa za maji, na kisha juu pia kuna karanga ambazo zimewekwa kwenye mifuko ya plastiki. Kuna bodaboda ambaye ana pikipiki, anapewa maelekezo na mwanabiashara huyu jinsi ya kusafirisha bidhaa hizi hadi sokoni .Nyuma yake kuna lori ambalo linaelekea sokoni.

Umati wa watu wamekusanyika kutazama tu athari ya mvua kubwa, mvua ambayo imesababisha mmomonyoko wa udongo na imeumega udongo kutoka kwenye ardhi na kufanya mtaro mkubwa, na maji yenyewe ni machafu sana, watu wamezingira ili kuweza kuona athari ya mvua kubwa.

Ni katika hospitali ya macho, kuna mhudumu au daktari na yule mgonjwa. Daktari anachunguza macho ya mgonjwa kutumia mashine ili kujua iwapo ana tatizo la macho au la.

Chumba hiki ni cha mganga na inaonyesha kwamba anahifadhi dawa zake kupitia Kwa pembe za wanyama, chupa za maji na vinywaji. Ana dawa kadhaa wa kadhaa, anavitabu ambazo pia vinaashiria mafunzo Kwa wale ambao wanatembea kupata huduma zake.

Hii ni hosipitali inayoshughulikia matibabu ya meno. Na ni sehemu tu ya kupokea wageni au wagonjwa, kisha kuna mhuhumu mmoja ambaye anatabasamu na kuna chati mbalimbali za jinsi malipo ambayo yanakubalika sehemu hii , ikiwemo Benki ya Equity, Mint na Santa.

Ni chanjo ya kutibu magonjwa au kukinga magonjwa kama vile rupela, measles na kwamba chanjo hii ina kidonge tu kimoja cha dawa Kwa kila moja .Chanjo yenyewe imeifadiwa kwenye chupa ya glasi iliyofunikwa kwenye kifuniko ya rangi ya samawati.

Ni chanjo ya magonjwa mbalimbali kama vile rubella na measles , chanjo yenyewe imewekwa kwenye chupa ya glasi, chupa ambayo imefunikwa na kisha kuna yale maelezo ya siku ambayo chanjo hii inaharibika, mfano ni tarehe nne, tarehe kumi na saba mwezi wa nne mwaka wa elfu mbili kumi na sita.